Mwanamke mmoja aliyevalia kofia ya rangi nyekundu anaonekana akiwa ameketi, mkononi amemlea mtoto mchanga anayepewa chanjo , mwanamke anayemhudumia amevalia miwani na anatazama kwa makini sana huku akitoa huduma zake.

Watu wengi wanaonekana huku baadhi yao wakiwa wameketi na wengine wamesimama. Mwanammke mmoja amemlea mtoto wake huku mhudumu akiwa anampa chanjo kupitia mdomo Pale kando, kuna mtu aliyevalia mavazi kama ya chifu.

Mwanamke mmoja ameketi huku akiwa anadungwa sindano kwenye bega lake la kushoto. Kwenye mkono huo huo wa kushoto amevalia saa. Nyuma yake wanawake wawili wanaonekana mmoja akiwa ndiye anayemhudumia na mwengine akitazama kwa umakini.

Wanawake wawili wanaoneka wakitembea ana kwa ana mmoja ana barakoa pia anazungumza kwa kipaza sauti kuonyesha kua anataka ujumbe ufikie watu wengi, majengo yaliyoko hapa yanaonekana kuwa yamechakaa, mtu mmoja anaonekana amesiamama kule nyuma akitazama.

Hapa ni hospitalini. Mwanamke mmoja aliyevalia mavazi ya rangi ya samawati, amelazwa juu ya kitanda. Anamuekea kifaa cha kumsaidia ili kupumua, kuonyesha kuwa ana matatizo kupumua. Mwanamke huyu anayemsaidia amevalia barakoa.

Watu wawili wanaonekana wakifanya usafi. Wamevalia ovaroli nyeupe nyeupe na pia wamevalia barakoa. Mikononi mwao kuna glovu za rangi ya samawati. Wanafanya kazi yao kwa utaratibu na makini sana. Mwangaza ni wa kutosha.

Mtu mmoja anaonekana akiwa ananyunyuzia mimea dawa. Mtu huyu mikononi ana nglovu ya rangi ya kijani kibichi. Pia amevalia barakoa ili kuhakikisha kuwa anajikinga kabisa na athari yoyote inayoweza kutokana kwa kupumua hewa hiyo. Mgongoni ana kibuyu ambacho kina dawa anayopulizia mimea hii.

Chupa hizi zinaonekana kuwa na mizizi mbali mbali ambayo ni ya tiba ya magonjwa tofauti tofauti inaonyesha ni dawa ya kutokana na miti, mwanaume mmoja anamwelezea mwengine aliyeketi juu ya pikipiki kule nyuma kuna lori.

Jengo limeporomoka. Watu wanaonekana huku wawili wao wakiwa wanatembea kuelekea juu. Watu wengine wamekusanyika mahali pamoja na wanazungumza huku wengine wakiwa wanaangalia tu. Majengo mengine yako kando kando na moja limeonekana likiwa limeanikwa nguo nje.

Lori lenye trela la rangi nyeupe, limeegeshwa. Watu wawili wanaonekana wote wakiwa wamevalia barakoa, ili kujikinga tu na gesi zozote zile. Watu hawa wanaonekana kusukuma au kubeba mitungi ya gesi, ili kuingiza ndani ya chumba hiki.

Mtu mmoja amelala kitandani chali huku ameinua mguu wake wa kulia, muuguzi anamtazama huku akiwa ameshika mguu wake kuufanyia mazoezi, hiki kina kaa kama chumba cha hospitali.

Wanawake wawili wanaonekana huku mmoja akiwa ni kama ameketi, na mwingine amesimama. Aliyeketi amevalia miwani, na wote wanaonekana wakiwa wanashika kitu fulani, ili kukisongeza. Mmoja akiwa anamwelekeza mwingine.

Mtoto mmoja anaonekana huku akiwa analia na hata makamasi kumtoka puani. Mtoto huyu amevalia shati lenye mistari nyeusi na ya rangi ya manjano. Mtu mmoja anamdunga sindano kwa mkono wake wa kulia huku mtu mwingine akiwa ameshika kichwa chake na mkono wake mwingine. Watu hawa wawili wote wamevalia glovu nyeupe.

Hii ni choo ya umma na mlango wake, unaonekana ukiwa umefunguka. Mwanaume mmoja, aliyevalia shati la mistari na kofia nyeupe anaonekana akiwa anatembea kuelekea ndani ya choo hiyo. Kando kuna bendera la kibiashara linaloonekana na pia kuna nyasi ya kuvutia kandokando. Miti iko kwa upande wa mbali na majengo, mbali kabisa.

Mwanaume mmoja amevalia mavazi ya kitamaduni za kimaasai. Ameketi huku akiwa anadungwa sindano kwenye mkono wake wa kushoto. Mwanaume huyu amevaa barakoa ya rangi ya samawati na anaye mdunga sindano anavalia vazi la rangi ya samawati pia.

Mwanamke mmoja amevalia barakoa ili kujikinga na athari yoyote ile inayoweza kutokana na hewa. Mkononi ameshika chupa na mkono mwingine una sindano ambayo anaitumia kutoa dawa kwenye chupa hio.

Mwanaume mmoja aliyevalia sweta na tena kaptura anaonekana akiwa shambani. Mgongoni ana kibuyu cha rangi ya samawati ambacho kina dawa anatumia kunyunyizia mimea ambayo ingali ndogo shambani. Jua linawaka.

Mwanamke mmoja ambaye anaweza kuwa ni mmaasai kutokana na mavazi aliyovalia manake mavazi haya ni ya kitamaduni ya kimaasai anaonekana akiwa ameweka mkono usoni kuonyesha uchungu wakati anadungwa sindano na mhudumu aliyesimama kando yake.

Mwanaume mmoja aliyevalia miwani amelala chali. Mhudumu amesimama kando yake akiwa amevalia barakoa ili kujikinga na athari yote inaweza tokea na hewa. Chumba hiki ni cha hospitali au maabara.

Mwanaume mmoja ameketi na anaonekana kufanyiwa mazoezi. Kando yake kuna mwelekezi, pia kuna kiti cha plastiki cha rangi nyeupe kinachoonekana. Dawati linaonekana kwa mbali kabisa na lina vitu mbalimbali juu yake. Pia kuna kibuyu cha maji inaonekana kwa umbali.

Mwanamke mmoja ameketi huku akiwa anatabasamu na kumtazama mtoto wake aliyemlea mwanamke mwingine aliyevalia sare za kuonyesha kuwa ni muhudumu wa afya anampa mtoto huyo chanjo.

Wanawake wawili wanaonekana huku mmoja akiwa amemlea mtoto wake miguuni. Mtoto huyu anatazama muuguzi ambaye anaonekana kumhudumia. Muuguzi huyu amevalia barakoa ili kujikinga na hatari yoyote inayoweza kutokana na mazingira kwa kupumua. Pia, amevalia koti jeupe pepepe.

Mvua kubwa sana imenyesha na hata kusababisha mafuriko, roli mawili, yanaonekana yakiwa yameanguka, watu, wanatembea baadhi yao wakiwa wanaangalia kwa ustaajabu, huku, wengine wakiwa wanapita tu, kijana mmoja amebeba mkoba mgongoni, na mwanaume mmoja, amevalia mabuti, ya wakati wa mvua.

Jengo limeporomoka na mvulana mmoja ambaye ni mdogo anaoenkana akiwa amesimama huku akiwa ameeka mkono karibu na macho ili kukinga kutokana na jua linalowaka kweli kweli. Kule mbali kuna watu wanaonekana wakiwa wamesimama, pia kuna miti.

Wanawake watatu wanonekana huku wakiwa wamevalia mavazi kama yale ya mganga au tabibu wa jadi. Pale chini kuna uteo ambao una vifaa mbalimbali za kufanyia uganga wao au kuwatibu watu.

Mwanaume mmoja amekunja sura na ata kufunga macho kuonyesha uchungu wakati anadungwa sindano. Mhuguzi anadunga sindano mkono wa mgonjwa wake kushoto. Mhuguzi huyu amevalia saa mkononi na pia ana pete kwenye mkono wa kushoto.

Kisanduku cha dawa kilichoandikwa Stamaril kinaonekana. Pia kuna chupa ya chanjo na sindano zinazofaa kutumika kwa kupeana chanjo hiyo. Juu ya boksi kumeandikwa kuwa dawa hii inakuja ikiwa unga unga, hivo inachanganya na kile kinachokuja ndani ya chupa.

Mwanamke mmoja aliyevalia mavazi ya rangi nyekundu, ameketi huku mkononi ameshika kifaa ambacho anatumia kuelezea mwanamke huyu anayetazama na kusikiza kwa makini kabisa. Kando yao kuna dirisha ambalo linaonekana kupitiza mwangaza wa kutosha.

Mkono ulio valia glovu ya rangi ya kijani kibichi unaonekana, huku ukiwa umeshika chupa ya chanjo ya homa ya manjano. Pia kuna shindano ambayo ndio hutumika kutoa dawa hii kwenye chupa hiyo.

Janga la moto limetokea na unaonekana kuchoma msitu kabisa. Moto hii ni kali sana na juu kuna moshi nyeusi kabisa inaonekana kupaa angani. Kuna miti ambayo bado haijafikiwa na moto hiyo.

Mwanamume mmoja aliyevalia miwani na koti ya rangi jeupe pepepe anaonekana. Pia amevalia barakoa ili kuhakikisha kuwa ana jikinga na madhara yoyote ya kile anachoshughulikia. Mikononi ameshika kitu cha rangi ya kijani kibichi akikielekeza ndani ya boksi.

Watu wengi wanaonekana kuwa wamejumuwa afya, wamevalia mavazi ya kujifunika kabisa kabisa. Kuonekana kuwa kuna athari fulani ambayo yaweza kuambukizwa kutoka kwa mtu mmoja hadi mwingine. Kuna gari la rangi nyekundu ambalo wanaonekana kuweka vitu fulani pale juu. Huenda ikawa ni watu walioathirika.

Watu wanaonekana huku baadhi yao wakiwa wameketi kwenye foleni. Mwanamke mmoja amaemlea mtoto huku akiwa amemshika mguu wake, ili adungwe sindano na muuguzi aliyesimama. Muuguzi huyu amevalia mavazi ya rangi ya samawati.

Watu wengi wanaonekana huku baadhi yao wakiwa wanatembea, wengine wamesimama na wengine wameketi. Ila anayeonekana sana ni mwanamke mmoja ambaye amevalia barakoa . Mwanamke huyu mkononi ameshika sindano ambayo anaitumia kutoa dawa ndani ya chupa alioshika.

Mwanaume mmoja ameketi kwenye kiti cha mbao, huku mwengine aliyejifunika kichwa chake akiwa amesimama na kumpima hali joto ya mwili wake. Mwanaume mwengine yuko pale nyuma, pia kuna kiti chake cha plastiki ambacho juu yake kina mkoba.

Nzige wamevamia mimea katika sehemu hii. Mwanaume mmoja anaonekana akiwa ameshika kijiti mkononi ili kuwafurusha nzige hawa kuhakikisha kuwa hawaharibu majani kwa kabisa. Jua linaonekana likiwa linawaka na mawingu machache yanaonekana angani.

Wanawake wawili wanaonekana. Wamevalia barakoa wote, ili kuhakikisha kuwa wanajikinga na athari yoyote inayoweza kutokana na mchafuko wa hewa. Mwanamke aliyeketi, amemlea mtoto ambaye anadungwa sindano.

Hapa ni hospitalini. Ukuta unaonekana kuwa umekwaruzwakwaruzwa. Unaonekana kuwa chumba hiki kimezeeka. Mwanaume mmoja yuko juu ya kitanda na kichwani ana bendeji kubwa sana kuonyesha kuwa ameumizwa kwenye kichwa chake.

Mwanamke mmoja anaonekana kuwa mgonjwa kabisa yuko juu ya kitanda cha hospitali huku muuguzi mmoja anamhudumia anaonekana kubonyeza mashine iliyo kando yao. Hospitali hii ni ya kifahari.

Wanawake kwa wanaume waliovalia sare rasmi zinazoonekana kuwa za kazi wanaonekana wakiwa nje. Wamesimama huku baadhi yao wakiwa wameshika simu mikononi na wakiwa wanaonyesha upande wa mbele. Mwanaume mmoja anatazama kwa makini sana huku akitumia simu yake. Jua limewaka, nyuma kuna jengo na pia kuna miti inayoonekana.

Wanawake wanne wanaonekana huku watatu wao, wakiwa wamevalia mavazi rasmi ya kazi. Mmoja wao anamhudumia mtoto mchanga ambaye yuko juu ya kitanda cha watoto wadogo waliozaliwa. Ukutani kuna televisheni.

Mandhari haya yanaonyesha kuwa kuna hali ya ukame na maji ni magumu kupatikana. Mama mmoja amembeba mtoto wake na magongoni amebeba kibuyu cha rangi ya manjano kuonyesha kuwa ametoka kuteka maji. Mbele yake kuna mwanamke mwingine pia anayeonekana akiwa na kibuyu mgongoni. Chini ardhi inaonekana kuwa kavu.

Sehemu hii ni ya ukame kabisa na watu hawa wamekuja mahali hapa ili kuteka maji. Vibuyu vya rangi tofauti tofauti vimewekwa sakafuni, baadhi yake kwenye foleni. Watoto wadogo kwa wanawake wanaonekana huku mwanaume mmoja akiwa anapita.

Watu wengi wanaonekana huku mwanaume mmoja akiwa ameketi na amemlea mtoto. Mtoto huyu anajaribu kumuangalia muuguzi ambaye anataka kumdunga sindano. Sindano hii yaweza kuwa ni chanjo.

Wanawake wawili wanaonekana wote wakiwa na vitambaa juu ya vichwa vyao. Mwanamke mmoja amemlea mtoto anayelia kabisa huku akiwa ameinua mkono wake wa kulia. Mwanamke huyu alikuwa anamnyonyesha mtoto huyo.

Mvua kubwa sana imenyesha na hata kusababisha mafuriko. Mmomonyoko wa udongo unaonekana kando kando ya daraja hili. Juu ya daraja watu wengi wamesimama huku wakiwa wanatazama kabisa baadhi yao wakizungumza. Pia jua limewaka.

Mwanamke mmoja anaonekana akiwa amelazwa juu ya kitanda huku akihudumiwa na wahudumu wawili waliovalia barakoa na pia wana miwani. Barakoa hizi ni za kujikinga na athari yoyote inayoweza kupatikana kupitia hewa. Mikononi wana glovu ili kujikinga na uchafu wowote ule au kuambukiza mgonjwa.

Mvulana mmoja ameketi huku akiwa amefungua mdomo wake kabisa kuhakikisha kuwa muuguzi ambaye anaonekana kuwa daktari wa meno anamhudumia. Daktari huyu ana tochi ya kumsaidia kupata mwangaza wa kutosha. Pia amevalia miwani na mikono yake ina glovu kuhakikisha anajikinga na uchafu wowote ule.

Mwanaume mmoja ameketi huku akiwa anaonyeshwa na kupewa maelekezo na daktari. Daktari huyu ameshika chombo ambacho kinafanana na sehemu za siri za mwanaume huku akiwa anamwelezea mwanaume huyu anayeskiza kwa makini.

Chupa hii ni ya dawa na imefunikwa kwa kifuniko nyeupe pepepe ndani yake kuna tembe za rangi ya machungwa. Pia imeandikwa juu kuwa chupa hii, lina tembe 30 na ni ya kutumika kuleta vitamin D3 .

Hapa ni hospitalini. Mama mmoja na watoto wawili wanaonekana. Watoto hawa wameweka kwenye chumba maalum cha joto kwa watoto wachanga. Chumba hiki hutumika kwa watoto waliozaliwa kabla ya wakati wao kufika. Mama huyu anaangalia mtoto wake kwa umakini kupitia tundu.

Mandhari haya ni ya maabara. Mtu mmoja aliyeketi anaonekana akiwea anatoa dawa na kuzitia kwenye bozi ndogondogo zile, huku akiwa anatazama kwa makini sana. Mtu huyu amevalia barakoa.

Mtu mmoja amelazwa kitandani chali huku akiwa amefungua mdomo wake. Pia amevalia miwani. Mhudumu amefunika kichwa chake na mikononi amevalia glovu ili kujikinga na uchafu wowote ule. Machoni pia ana tochi ya kuhakikisha kuwa anaona vizuri.

Mwanamke mmoja aliyejifunga kitambaa kichwani anaonekana akitabasamu kwelikweli huku akiwa anaosha mikono yake. Maji haya yanatoka kupitia paipu . Jua limewaka manake kuna kivuli kinachoonekana.

Wanaume watatu wanaonekana. Wawili wakiwa wamevalia reflector huku mmoja akiwa amesimama kule juu akitazama. Kwa wawili hawa waliovalia reflector mmoja wao anaonekana akiwa anapanda kuelekea juu ya tanki hili.

Wanaume wawili na wanawake watatu wanaonekana. Mwanamke mmoja ameketi huku akiwa amemlea mtoto mmoja huyo anayehudumiwa huku wengine wakiwa wanatazama kwa makini kabisa. Watu hawa wamevalia barakoa wote.

Mtu mmoja mwenye mikono safi kabisa na amevalia pete kwenye mkono wake wa kulia. Anaonekana akiwa ameshika sodo zilizowekwa juu ya meza yenye rangi ya kahawa.

Mwanaume mmoja aliyevalia koti ya rangi jeupe pepepe ameketi huku akiwa anamhudumia mtu aliyeketi upande huu mwingine wa mashine aliyoelekeza machoni. Ukuta ni wa rangi ya samawati.

Mwanaume mmoja amesimama na amevalia miwani. Shingoni ana stethoskopu na pia amevalia barakoa. Kwenye mfuko wake wa shati ameweka simu yake vizuri. Mwanaume huyu anamhudumia mtoto mchanga aliyelazwa juu ya meza. Kando yake kuna mtu anayeonekana.

Wauguzi wawili wanaonekana, huku wakiwa wamevalia mavazi ya rangi ya samawati. Mmoja anamhudumiwa mgonjwa aliyelazwa juu ya kitanda. Mhudumu huyu amevalia miwani na pia ana barakoa, ili kujikinga na athari yoyote ile inayoweza kutokana kupitia kwa hewa.

Mwanamke mmoja mrembo ameketi huku akiwa anadungungwa sindano kwenye mkono wake wa kushoto. Mwanamke huyu amesuka, amevalia miwani na pia amevalia barakoa. Anayemhudumia pia amevalia barakoa na kule nyuma kuna mtu aliyesimama.

Jua limewaka, mwanamke mmoja aliyeketi juu ya kiti cha mbao anaonekana akiwa anadungwa sindano na muuguzi aliyesimama. Muuguzi huyu ni wa kiume na amevalia koti jeupe pia ana barakoa. Kule nyuma kuna mahindi yanaonekana na pia kuna jengo linaonekana kwa mbali.

Choo yenye milango miwili , inaonekana. Milango hiyo imefungwa. Inje kuna tanki la maji , ambalo nakadiria la kuoshea mikono, mtu akishatoka ndani ya choo hizi .Huku nje kuna mamiti inayoonekana na pia kuna majani tu ya rangi ya kijani kibichi.

Mwanafunzi wa jinsia ya kike ameonekana akiwa amevalia koti jeupe la maabara huku akifanya kazi ya majaribio ya kisayansi huenda kwenye somo la kemia au bayolojia, anaonekana akitumia vifaa vya maabara ili kuchoma kitu fulani.

Choo hili lina milango ya mabati. Mwanaume mmoja amesimama pale nje na ana gongo kwenye mkono wake wa kulia kuonyesha kua mguu wake wa kulia una shida au umeumia. Jua limewaka na majani yanaonekana kule nyuma.

Mvua kubwa sana imenyesha na hata kusababisha mafuriko. Mafuriko haya yameharibu barabara na hata magari hayawezi kupita. Watu wanaonekana wakiwa wamesimama baadhi yao wakirekodi kwenye simu zao huku wengine wakiwa wametazama tu. Kwa umbali kuna miti ya majani ya rangi ya kijani kibichi.

Watu wengi sana wanaonekana baadhi yao wakiwa wamechuchumaa tu huku wengine wakiwa wameketi juu ya viti vya plastiki. Watu hawa wameinua mikono yao yote juu kabisa na wengi wao wamevalia barakoa.

Mtu mmoja aliyevalia ovaroli nyeupe inayomfunika mwili wote anaonekana. Mgongoni amebeba kibuyu cha rangi ya kijani kibichi. Kina vifuniko vya rangi ya samawati. Ananyunyuzia mimea huku jua likiwa linawaka.

Mwanamke mmoja aliyesuka maridadi sana, ameketi. Sikioni ana hereni. Mwanamume mmoja aliyevalia barakoa na mikononi amevalia glovu nyeupe anaonekana akimhudumia mwanamke huyu. Mwanamume huyu huyu ana saa kwa mkono wake wa kushoto, watu wengine wanaonekana kandokando.

Nzige wengi wanaonekana wakiwa wamevamia mahindi shambani. Mimea hii ni ya ranginya kijani kibichi na inaonyesha kuwa na afya kabla tu ya mavamizi haya. Baadhi ya nzige wanaonekana kuwa wanakulakula matawi na kuikatakata.

Wanawake wawili wameketi, huku mmoja akiwa anazungumza kana kwamba anapeana maelezo au maagizo. Huku mwingine akiwa anasikiza kwa makini sana. Juu ya meza, kuna chupa ya dawa na pia kuna boksi. Ukutani, kuna karatasi zilizobandikwa na zinamaandishi

Mtu mmoja amembeba mwingine mgongoni. Huku wakiwa wanavuka mto. Huenda ikawa daraja limebebwa na maji kutokana na mafuriko, au hata hakuna daraja sehemu hii. Wengine wamesimama huku wakiwa wanatazama.

Wanawake wawili wanaonekana wakiwa katika shughuli za kuteka maji. Sehemu hii inaonekana ni ya jua kali na mawe tu ndizo zinazoonekana. Mwanamke mmoja yuko ndani ya shimo huku akiwa anaonekana kuchota maji, huku mwingine akiwa anangoja pale kando. Jua limewaka kweli kweli.

Mvua kubwa sana imenyesha na hata kusababisha mafuriko. Gari moja la kubebea mizigo linaonekana likiwa linapita tu ndani ya maji hayo, na pia magari mengine kule mbele yanaenda. Watu wawili wanaonekana wakiwa wanatembea kando kando. Pia kuna miti inayoonekana, na taa limewaka.

Tamaduni za kimaasai zinadhihirika kwa nyumba zinazoonekana na pia mavazi yaliyovaliwa na mwanamke huyu aliyeketi juu ya kiti cha plastiki kilichochakaa kweli kweli. Kando yake kuna mwanamke mmoja ambaye anaonekana kumhudumia. Anatumia sindano kutoa dawa kwenye chupa.

Mwanamke mmoja, ameketi wakiwa amemlea mtoto. Mwanamke mwingine ambaye ni mhudumu, anaonekana akiwa anamdunga sindano, mtoto huyo mchanga kabisa. Wanawake hawa wawili, wote wamevalia barakoa.

Jua limewaka kutokana na kivuli kinachoonekana. Mtu mmoja amebeba mashine mkononi, anayotumia kupuliza moshi fulani nyeupe pepepe. Pia kuna ua linaloonekana.

Hapa ni hospitalini au kwenye kliniki, mwanamume mmoja amelazwa juu ya kitanda huku amevalia saa kwenye mkono wake wa kushoto. Mhudumu amevalia glovu nyeupe mikononi na pia ana koti jeupe pepepe. Muuguzi huyu pia amevalia barakoa.

Wahudumu wawili wa afya wanaonekana wakiwa wamevalia kofia kwenye vichwa vyao na pia wamevalia barakoa ili kujikinga na athari yoyote ile inaweza tokana na hewa. Mmoja wao ana kalamu mkononi na yule mwingine ameweka kalamu yake mfukoni na kifuniko tu ndicho kinachoonekana kwa juu.

Hapa ni darasani. Wanafunzi wanaonekana wakiwa wameketi juu ya madawati. Mwanafunzi mmoja amesimama kule mbele na mwalimu, wote wamevalia barakoa. Huenda ni wakati ule kulikua na covid-19. Ubaoni kuna maandishi yanayoonekana.

Watu wawili wanaonekana wakitabasamu kabisa kuonyesha kuwa wanafuraha. Mwanamke aliyeketi mbele amenyolewa na ameinua kidole juu kuonyesha kuwa ako sawa. Yule aliye nyuma yake amevalia miwani na mikononi amevalia glovu.

Mtu mmoja amelazwa chali huku akiwa amevalia miwani na amefungua mdomo wake ili kuhudumiwa. Mhudumu amevalia barakoa na pia ana tochi ili kumsaidia kuhakikisha mwangaza ni wa kutosha. Mikononi amevalia glovu za rangi ya samawati.

Watu wengi wanaonekana wakiwa chini ya hema, baadhi yao kwa umbali wamevalia reflector . Hapa kwa karibu, kuna mwanamke mmoja aliyeketi, na mmoja aliyesimama huku akiwa ameshika chupa na sindano mkononi, akiwa anatoa dawa kwenye chupa hiyo. Anatazama kwa makini sana anapofanya shughuli yake.

Mwanamume mmoja ameketi, kwenye mkono wake wa kushoto kuna saa, anaonekana akiwa anatazama kule kando huku muuguzi akiwa anamdunga sindano kwenye huo mkono. Muuguzi huyu ana glovu na pia amevalia barakoa.

Wauguzi wawili wanaonekana mmoja wa kike na mwingine wa kiume. Mgonjwa amelazwa chali huku akiwa amefungua mdomo wake. Anahudumiwa na muuguzi wa kiume. Muugzui huyu anaelekeza kifaa fulani ndani ya mdomo wa mgonjwa huyo na mwanamke huyu mwingine ambaye pia ni muuguzi anaelekeza taa kwenye mdomo huyo ili kuhakikisha muuguzi anaona vizuri.

Watu wengi wanaonekana, huku baadhi yao wakiwa wamevalia mashati nyeupe pepepe. Sakafuni kuna ndoo zinazo onekana. Mwanamke mmoja ameketi kwenye kiti kilicho karibu na ukuta sana, na anaonekana akiwa anahudumiwa na mtu mmoja aliyevalia glovu nyeupe mikononi.

Watu wengi wako kwenye foleni. Kule mbele wanapewa msaada fulani. Kuna vibuyu vya rangi ya manjano ambavyo vimewekwa sakafuni. Watu kadhaa wanaonekana wakiwa wanashughulika kabisa. Pia kuna gari jeupe.

Mvua kubwa sana imenyesha na hata kusababisha mafuriko. Watu wawili wanaonekana wakiwa wanatembea tu ndani ya maji yale machafu kabisa. Kuna majengo yanayoonekana kando kando. Kule mbali kabisa kuna miti.

Mvua kubwa imenyesha na hata kusababisha mafuriko. Mtu mmoja aliyeghadhabika sana na kukasirika anaonekana akiwa ameshika kijiti kwa mkono wake wa kushoto. Mbele yake kuna boti ambayo ina vitu vya nyumba kuonyesha kuwa anahamia mahali kwingine.

Dawa za daktari wa kienyeji zinaonekana, zikiwa zimewekwa kwenye chupa mbalimbali, kando yake kuna baiskeli iliyowekwa tu chini, pia kuna ukuta uliojengwa na juu yake kuna vyuma, daktari huyu anatibu nguvu za kiume, mshipa wa ngiri na kaswende sugu.

Mtoto mmoja aliyenyoa kweli kweli ameketi ndani ya hospitali. Mwanamke mmoja anayeonekana kuwa daktari au muuguzi, amesimama na amevalia koti jeupe pepepe, huku akiwa anashughulika kwa makini sana.

Mwanamke mmoja aliyefunika kichwa chake na amevalia miwani, anaonekana akiwa anatabasamu kabisa, huku akiwa amemshika mtoto mchanga ambaye amefungua mdomo wake. Mtoto huyu amefunikwa kabisa na pia kichwani ana kofia.

Watu waliovalia barakoa wanaonekana. Mwanaume mmoja amenyoa kwelikweli na kichwa chake kinang'aa, yule mwingine amevalia koti jeupe pepepe na mkononi ameshika simu huku akionekana kutoa maelezo. Boksi zinaonekana upande ule mwingine.

Hili ni chupa la dawa lenye kifuniko ya rangi nyeupe pepepe. Juu ya chupa hii kuna maandishi ya kuonyesha kuwa dawa ilioko ndani imetokana na mti wa mwarubaini. Kuna picha ya mti ambayo imewekwa.

Mwanamke mmoja aliyesuka anaonekana akiwa ameketi huku mikononi amemlea mtoto mdogo. Mwanamke mwingine aliyevalia shati la rangi ya manjano. Ameketi upande huu mwingine wa meza huku akiwa ameshika kalamu mkononi na anaonekana kumwelezea au kumpa maelekezo Mwanamke huyu mwingine .

Wanawake wengi wanaonekana huku baadhi yao wameketi chini, wengine juu ya viti, na mwanamke mmoja amesimama akiwa anawahutubia au kuwapa maelezo fulani. Kule nyuma, kuna jengo ambalo halijakamilika.

Mtu mmoja anaonekana akiwa shambani huku akinyunyuzia mimea dawa. Amevalia barakoa ili kujikinga na athari yoyote ile inayoweza kutokana na dawa hii. Kichwani ana kofia. Mimea mahali hapa inaonekana kuwa na afya maanake ni ya rangi ya kijani kibichi.

Hapa ni darasani, wanafunzi wanaonekana wakiwa wameketi kwenye madawati. Wanafunzi hawa ni wengi sana, na wanaonekana wakiwa wameshika kitu, kuinua juu huku mwalimu ambaye ni mwanaume akiwa amesimama mbele ya darasa.

Mtoto msichana anaonekana akiwa anafanyishwa mazoezi. Chumba hiki ni chumba cha mazoezi. Madirisha ni makubwa na yanawezesha mwangaza wa kutosha kupita. Ukutani kuna soketi za stima.

Kuna kupindi kinachoendelea kwenye televisheni iliowekwa ukutani. Pale kando ya lango kuna mashine ya kuchukua alama za vidole wakati mtu anapoingia au wakati anatoka. Sakafu hili limetengenezwa kwa ustadi sana.

Mtu mmoja aliyevalia suti ameinama huku akiwa anafanya kitu kwa ile mashine iliyoweka chini, mtu mwingine aliyevalia miwani anaangalia kwa makini kabisa, kuna watu wengine nyuma ya ambao wanaendea na shughuli zao chini kuna nyasi.

Mtu mmoja, amelazwa kitandani, huku akiwa anahudumiwa na madaktari wawili wa kike. Madaktari hawa, wamevalia koti nyeupe pepepe na pia mikononi wana glovu ili kuhakikisha kuwa wanajikinga wasije wakagusa uchafu wowote ule wakati wa kumhudumia mgonjwa . Madaktari hawa pia wamevalia barakoa.

Mwanamke mmoja mrembo sana na aliyesuka vizuri anaonekana akiwa amemshika mtoto wake. Huku muuguzi mmoja ambaye amevalia koti jeupe pepepe anamdunga sindano mtoto huyo kwa mkono.

Watu wawili, mwanaume na mwanamke wanaonekana wakiwa wamesimama pamoja kando ya choo kilichotengenezwa na kupakwa rangi ya samawati. Kule nyuma kuna gari nyeupe lililosimama na pia kuna mwanaume mmoja aliyesimama kando.

Hapa ni hospitalini, mtu mmoja amelazwa kitandani huku akihudumiwa na wahudumu wawili, mhudumu mmoja ni mwanaume aliyeketi, wahudumu wote wamevalia barakoa, msichana aliyesimama anaonekana akitabasamu huku akiangalia kwa makini kinachoendelea.

Mwanamke mmoja amelala kwenye mkeka na amelifungua tumbo lake wazi, huku mtu mwingine labda mganga wa jadi au mtaalumu wa tiba mbadala akiwa anamfanyia uchunguzi wa tumbo.

Mwanamke mmoja anaonekana akiwa ameketi na kichwani amejifunga kitambaa. Amemlea mtoto mkononi huku akiwa amemshika kwa njia moja ili mwanamke anayetabasamu amdunge sindano mtoto huyo.

Muuguzi mmoja amesimama huku akiwa amevalia koti ya rangi nyeupe, pepepe. Anaonekana akiwa anazungumza na msichana mmoja ambaye ameketi. Akiwa anamtazama na kumsikiza kwa makini huku akiwa anahudumiwa mkono wake wa kushoto.